Moto mkubwa unateketeza eneo la msitu huku miale ikisambaa kwenye miti na vichaka. Hali ya anga imejaa moshi mzito ishara ya hatari kubwa kwa mazingira. Tukio hili linaonyesha athari za majanga kama moto wa porini.

Hawa ni wataalam wawili waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, mavazi ya njano ya hazmat, glavu nyekundu na barakoa za gesi .Wanahudumia madumu ya kemikali. Mmoja anamimina kioevu kutoka kwenye chombo cha buluu na mwingine anashikilia kifuniko cha pipa jeusi.

Haya ni mafuriko makubwa kwenye barabara ya jiji. Magari ya aina tofauti kama mabasi, malori na magari madogo, yamezama sehemu kubwa ndani ya maji. Kiwango cha maji ni cha juu, hadi kufikia milango ya magari, na kwa mbali, kuna majengo na nguzo za umeme.

Huyu ni mtaalamu wa macho ambaye amevalia miwani na kanzu nyeupe ya daktari. Anampima macho mgonjwa anayeonekana kuwa ni kijana mdogo. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum na anamtazama kwenye kifaa cha kupimia macho. Nyuma yao kuna cheti ya macho zinazohusiana na macho.

Kikundi cha watu waliovaa sare za buluu na kofia, baadhi yao wakiwa na mabegi mgongoni na wengine wakibeba viti vya kukunjwa vya rangi nyeupe pamoja na vifaa vingine. Mandhari inaonyesha majengo ya nyuma moja la manjano, lingine ndogo zaidi.

Jengo hili linateketea kwa moto mkali unaosambaa haraka. Miili ya moto imeenea kwenye maeneo mbalimbali ya jengo hilo la mbao na chuma, na miale ya moto huangaza kwa rangi ya machungwa inayovutia macho kwa ukali wake.

Mkono wa mtu aliyeshika chupa moja ya chanjo ya surua, matende na rubela, ikiitwa MMR mbili. Kwa nyuma tunaona boksi lenye chupa kadhaa za chanjo hiyo, zikiwa tayari kwa matumizi.

Mwanamke aliye mbele kabisa, anatabasamu pana usoni mwake. Amevalia hijabu nyekundu na nguo nyepesi. Anashikilia kitambaa cheupe kilichokunjwa. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili, mmoja amesimama na mwingine ameketi chini kidogo upande wa kulia.

Hili ni zoezi la chanjo linaloendelea. Mtu ameketi kwenye kiti chekundu na anapokea sindano kwenye mkono kutoka kwa mtu wa huduma aliyevalia shati nyeusi. Pembeni kuna boxi la baridi la bluu kwenye meza likiwa na kitambaa chekundu, huenda linahifadhi chanjo.

Huyu ni daktari ambaye amevalia koti jeupe la maabara. Amesimama karibu na kitanda cha hospitali. Anashikilia begi la rangi ya kijani lililotumiwa kwa kutoa hewa ambalo limeunganishwa na vifaa vya kimatibabu.

Jengo hili lililoporomoka limepungua na kubomoka kabisa. Kundi kubwa la watu wakiwemo wazima moto na wahudumu wa uokoaji wako juu ya kifusi na wengine wakisaidia kuondoa mabaki. Kwa nyuma kuna majengo mengine, mojawapo likiwa na rangi ya angavu.

Mtoto amevalia shati la pinki akiwa katika mazingira ya kiafya . Mtoto anangoja kuhudumiwa na daktari ambaye ako karibu na kaunta yenye vifaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna kitanda cha uchunguzi ,kuta za kijana na pipa na takataka la njano.

Hii ni chupa ndogo ya Kiio yenye chanjo, ambayo imeshikiliwa na mkono uliofunikwa na glavu ya kijani. Karibu na chupa hiyo, kuna sindano yenye rangi ya machungwa na ncha yake ikionekana.

Mhudumu wa afya amevalia koti jeupe la maabara anachanja mtoto mchanga kwenye mkono. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ambaye amevaa kilemba na shati la rangi ya buluu. Nyuma yao kuna meza yenye sanduku la manjano.

Bango hili lina tangazo la huduma za tiba mbadala linalotolewa na mtu anayejiita Daktari Manyori. Linaahidi huduma zinazohusiana na dawa za mapenzi, nguvu za kiume na pia kumfunga mke au mume.

Hili ni kundi la wataalam wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wamevalia mavazi ya upasuaji na wote wamejikusanya karibu na mgonjwa aliyelazwa juu ya meza ya upasuaji iliyofunikwa kwa kitambaa cha bluu.

Mhudumu wa afya aliyevaa vest jeupe na barokoa ya blue anaandaa sindano akiwa ndani ya hema. Nje ya hema kuna kamera iliyowekwa na watu wengine waliovaa vest za rangi ya chungwa.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba chenye pazia za buluu na dirisha nyuma yake. Amekivaa fulana ya kijivu yenye nembo na maandishi upande wa kushoto wa kifua. Mtu huyo anashika vifaa viwili. Mkono wa kushoto unashika kifaa kinachoonekana kuwa mashine ya kuchua mwili na mkono wa kulia unashika fimbo ya kusisimua misuli. Amechora tatoo kwenye mkono wa kushoto na amevaa bangili kadhaa mkono wa kulia.

Hiki ni kikundi cha wanawake, wengi wao wamevalia shuka za kimaasai wameketi chini wanamsikiliza mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao. Mandhari ni ya kijijini, yenye nyumba chache zilizo haribika nyuma na milima kwa mbali.

Huyu ni mwanaume aliyevalia nguo za kitamaduni za kimasai. Amevalia shuka ya buluu na mikufu, anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanamke aliyevalia sare ya buluu anamchanja.

Tukio la afya ambapo watu kadhaa wanashiriki katika kampeni ya world hearing day tarehe tatu Machi. Wawili wao wamevalia shati zenye maandishi hayo na wanamsaidia mtu aliyeketi ambaye anaonekana kufanyiwa uchunguzi wa maskio. Mmoja wao anatumia kifaa cha kimatibabu kwenye sikio huku mwingine akishuhudia.

Mhudumu wa afya, aliyevalia sare ya buluu akijiandaa kuchanja kwa kutumia sindano. Anachukua dawa kutoka kwenye chupa na kuijaza kwenye sindano. Nyuma kuna watu wanaosimama na pia kutembea chini ya sehemu yenye paa.

Mlezi aliyevaa nguo ya kijani amembeba mtoto aliyefunikwa kwa blanketi ya pinki na kofia nyeupe yenye mapambo madogo. Nyuma yao kuna ukuta ambao ni wa rangi ya buluu na neti ulioning'inia juu yao.

Daktari wa meno aliyevaa sare ya kijivu anafanya utaratibu wa matibabu kwa mgonjwa, anaonekana kutumia kifaa cha mionzi ya bluu ambacho hutumika kukausha au kuimarisha vifaa vya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu akiwa amefunikwa kwa kitambaa cha bluu.

Mwanamke ambaye ni muuguzi, amevalia sare nyeupe ya mistari nyekundu na nyeusi. Anatoa matone ya dawa kinywani mwa mtoto. Mtoto huyo ameshikiliwa na mama yake ambaye amevalia fulana ya rangi ya pinki na kofia nyekundu.

Hii ni mkusanyiko wa vifaa vya kitamaduni, vinavyoweza kutumika: mtungi wenye kioo wevu cha rangi ya waridi, kinachoashiria dawa ya asili. Kombe, zenye shanga, na ndoo zenye vitu kama manyoya, bakuli la mawe, na vipande vidogo vya mimea. Nguo za kitamaduni zenye rangi za kijadi.

Mtu aliyevaa koti la mvua la manjano amebebwa mgongoni akivukishwa kijito cha maji. Huyu anayembeba amevaa kitambaa cheupe kichwani huku watu wengine wakiwa wamesimama pembeni wakishuhudia tukio hilo.

Tukio la huduma ya afya ya meno ndani ya kliniki ya kisasa. Wataalam wawili wa meno, mmoja akiwa na koti jeupe lenye jina Sara, mwingine akiwa na nguo ya kijani wanatoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anampa mtoto mchanga chanjo ya mdomo huku mlezi akimbeba kwa upole. Mlezi huyu ambaye amevalia barakoa ameketi kwenye kiti cha mbao iliyo mbele ya dirisha.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya ya meno. Wote wamevalia mavazi kamili ya kujikinga ikiwemo barakoa, glovu na vizuia uso. Wanamhudumia mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha meno.

Jengo la choo cha umma katika mazingira ya wazi huenda ni sehemu ya bustani au eneo la kijamii. Lipo na paa la kijani na manjano na maandishi meupe. Kuna mtu amesimama karibu na mlango akiwa amevaa kofia nyeupe na shati la mistari. Mazingira yanazungukwa na nyasi, miti, vichaka vidogo na nguzo zilizopakwa rangi ya kijani na manjano pia.

Hili ni lori kubwa la kusafisha maji taka likiwa na rangi nyeupe kwenye teksi na tanki kubwa jekundu pembeni. Lori hilo limesimama kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na nyasi kijani kibichi na miti kwa mbali. Watu wawili wamesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori wakishughulikia kifaa cha kusafisha.

Hawa ni wanawake wanne katika mazingira ya afya, mwanamke aliye katikati ni mhudumu wa afya amevaa koti jeupe, kitambulisho shingoni na glavu, na anaonekana akichunguza mwanamke mzee aliye upande wa kulia, upande wa kushoto mwanamke mwingine msaidizi amesimama akiangalia.

Huyu ni mwanaume aliyevaa koti la maabara jeupe na glovu za blue , anafanya kazi ndani ya maabara. Ameketi kwenye benchi na anaonekana kushughulika na vifaa vya kisayansi.

Mtaalam huyu amevalia shati jeupe, tai na barakoa akitumia kifaa maalum kuchunguza macho ya mwanamke. Mwanamke huyo ameketi akiegemeza kidevu chake kwenye kifaa hicho. Nyuma yao kuna vifaa vingine vya kimatibabu.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo kwa njia ya mdomo. Mhudumu huyu amevaa sare nyeupe yenye mapambo mekundu akifanya huduma hiyo kwa umakini. Huku mtoto ameshikiliwa na mama yake aliyevaa kofia nyekundu na fulana la pinki.

Hii ni mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika nje ambapo watu wengi wameketi kwenye kiti vya plastiki wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Wengine wameinua mikono ishara ya ushiriki au kuunga mkono jambo fulani. Mandhari ni ya sehemu yenye miti na jengo la paa jekundu upande wa nyuma pamoja na ukuta wa mawe.

Hili ni tukio la kitabibu ndani ya chumba cha upasuaji ambapo madaktari na wauguzi wamevalia mavazi kamili ya upasuaji, wanaendesha taratibu za matibabu kwa umakini mkubwa.

Mtu anapanga masanduku ya dawa kwa rafa ya maduka ya afya zenye rangi ya njano na nyekundu. Huku chini kuna zenye rangi ya kijani na njano. Pembeni kuna bango la kuelimisha kuhusu virusi vya hepatitis .

Kundi la chupa za jadi za calabash zenye maumbo na ukubwa tofauti, zilizowekwa ardhini juu ya udongo. Chupa hizi zimetengenezwa kutoka kwa maganda ya matunda yaliyokaushwa na kutengenezwa kuwa vyombo vya kuhifadhi.

Hili ni kundi la watu waliovaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mitindo ya kipekee. Wengi wao wamebeba vyombo vikubwa juu ya vichwa vyao ambavyo vinaweza kuwa vya plastiki ishara ya desturi ya kusafirisha mizigo.

Daktari wa matibabu ako kazini anafanya utaratibu wa kimatibabu kichwani mwa mgonjwa. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji kama vile barakoa na kofia. Mwenzake anamsaidia na kuna bomba la kimatibabu karibu na kichwa cha mgonjwa.

Kundi kubwa la nzige limepaa angani na kutoa kwenye mimea. Kuna mti wenye majani kijani kibichi, umezingirwa na nzige. Upande wa kushoto, kuna mtu amevaa shati ya buluu na suruali ya kijivu, anatumia kijiti kirefu, akijaribu kuwafunza nzige hao.

Hili ni sanamu cha kitamaduni chenye umbo la binadamu upande wa kulia chenye sura yenye alama na michoro. Mbele yake kuna kibuyu kikubwa ambacho kimefungwa na nyuzi zenye umbo la duara na juu yake kuna kitu cheusi kinachochomoza.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe akiwa na sindano na chupa ndogo. Anajiandaa kutoa chanjo. Kwa nyuma, kuna watu kadhaa waliovaa mavazi ya kawaida. Wengine wakiwa wamevaa barakoa.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Anaonyesha ishara ya kidole gumba kuashiria kuridhika. Daktari wa meno amesimama nyuma ya mgonjwa, akiwa amevaa koti jeupe na glovu za buluu.

Watu wawili waliovaa suti nyeupe za kujikinga, barakoa na glovu za bluu, wanafanya usafishaji na pia kuua vijidudu. Mmoja anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa akilenga viti huku mwingine akifuta sehemu ya kaunta kwa kitambaa cha njano.

Huyu ni mtu anayepokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya katika kituo cha chanjo. Mtu huyo anashikilia hati huenda ni fomu ya usajili. Kuna watu wengine nyuma, wengine wakiwa wahudumu wa afya na wengine wanaonekana kama wanaosuburi huduma.

Hii ni virutubisho vya lishe vilivyotengenezwa kwa ajili ya wanawake, linasaidia kuongeza nguvu za mwili, kuimarisha kinga na kuboresha afya ya ngozi, nywele na kucha. Hii inasaidia wajawazito na kurutubisha mwili kwa vitamini na madini muhimu.

Haya ni mazingira ya kliniki ya meno, yenye mpangilio mzuri na mguso wa kiroho. Daktari wa meno amevaa mavazi ya kujikinga, amesimama karibu na kiti cha meno akionekana kuandaa au kusafisha vifaa.

Huyu ni mwanamume mzee ambaye anatabasamu. Amevalia shati lenye michoro ya kiafrika rangi ya buluu na manjano. Amesimama mbele ya choo cha nje kilichojengwa kwa matofali na paa la bati.

Kwenye upande wa kushoto, kuna lori la mafuta lililoharibika, na upande wa kulia kuna basi lililoharibika vibaya sana. Eneo hilo limejaa watu wengi, baadhi yao wakiwa watazamaji na wengine waokoaji.

Bidhaa hizi ni za mti shamba. Zinaonekana kutengenezwa kwa lengo la kuimarisha afya ya mwili na uzazi kwa njia ya asili. Zinatumia majina ya kuvutia ambayo inaashiria tiba.

Mhudumu wa afya amevaa nguo za buluu na barakoa anamchanja mwanamke mwingine mzee. Mwanamke huyo amevalia nguo za kitamaduni na pia amevaa barakoa. Nyuma yao kuna ukuta uliopakwa rangi za blue na manjano na meza yenye sanduku la kutupa taka za matibabu.

Watoto wawili, mvulana na msichana wanajaribu kukusanya maji yanayoonekana kuwa meusi na yenye uchafu yakiwa na takataka. Mvulana ameinama na kushikilia chombo cha plastiki cheupe chenye kifuniko. Akijaribu kukijaza huku msichana akiwa ameketi karibu naye.

Watu kadhaa wako nje wengi wao wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja aliyevalia sweta ya kijivu na kofia. Anaonekana akishughulikiwa huku mwanamke mwingine aliyevalia sholi na barakoa amesimama karibu naye. Watu wengine wanaonekana wamekaa nyuma na ukuta mrefu unaonekana nyuma yao.

Wanaume wawili, wote wamevalia barakoa wanamshughulikia mitungi mikubwa ya gesi. Mwanaume mmoja ako karibu na gari la kubeba mizigo, anashusha mitungi huku mwingine akishika mtungi mkubwa mbele.

Hii ni chupa ndogo nyeupe ya dawa. Lebo ya chupa limeandikwa kwa herufi kubwa na nyeusi katikati. Rangi ya nyuma ni buluu isiyokolea na kuna chupa nyingine zenye ukungu zinazoonekana pembeni.

Hili ni kundi la watu sita, ambao wamevalia mavazi maalum ya kujikinga. Wamebeba vifaa vya kupulizia migongoni mwao. Wanatembea kwenye shamba lenye mimea mirefu labda mazao, ili kupuliza dawa.

Watoto watatu wameosha mikono yao kwa sabuni katika mazingira ya nje yenye uoto wa asili. Mikono yao imejaa povu ishara ya kwamba wanasafisha vizuri na huenda ni sehemu ya kampeni ya afya au mafunzo ya usafi wa kibinafsi.

Huyu ni mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, glovu, viatu na aproni. Ananyunyizia dawa kwenye mimea ya kijani kwa kutumia bomba lililounganishwa na mtungi wa rangi ya chungwa.

Huu ni wodi ya hospitali, kuna vitanda viwili vya hospitali, kimoja kuna mgonjwa ambaye amelala juu na kingine kiko nyuma na kuna mtu aliyekaa kisharifu juu yake. Akiwa ameshikilia kichwa chake mikononi.

Kontaina la sampuli ya mkojo lenye mfuniko mwekundu. Limeandikwa urine sample infection microbiology . Pembeni yake kuna matunda ya Blueberry matatu na vidonge nyekundu vinne.

Tukio la huduma ya afya ambapo mtu mmoja anatumia kifaa maalum cha kusaidia kutembea. Anazungukwa na wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe wakimsaidia. Kwa nyuma kuna bango lenye maneno. In Patient program out-patient na home likionyesha huduma za tiba ya mwili.

Hii ni ndani ya gari la wagonjwa ambalo limeandaliwa kikamilifu kwa ajili ya huduma za dharura. Kuna kiti cha machungwa upande wa kushoto, vitanda vya wagonjwa upande wa kulia na makabati yenye vifaa vya matibabu, vyote vikiwa na rangi ya machungwa na nyeupe vilivyotoa muonekano safi na wa kitaalam.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakimwangalia mwalimu. Wanafunzi wamevaa sare za buluu na kola za waridi. Mwalimu amesimama karibu na ubao wa chokaa akiwa amevaa barakoa. Ubao una maandishi wa hesabu, swali ya kujumlisha, sehemu ndogo.

Mwanaume yupo hospitalini, karibu na incubator akimwangalia mtoto mchanga aliye ndani. Incubator nyingine, pembeni ina mtoto aliyejifunika. Chumba kimejaa vifaa vya matibabu kikiashiria huduma za afya kwa watoto wachanga.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye amevaa koti la buluu na barakoa, akimchana mwanamume mzee ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki. Mwanamume huyo amevaa kofia na ana ndevu. Karibu na mhudumu wa afya kuna boksi la kubebea chanjo na mfuko mkubwa wa manjano.

Hii ni chupa ya dawa ambayo inaitwa Nau. Imefunguliwa na vidonge vyake vya njano vimemwagika pembeni. Bidhaa hii ni muhimu sana hasa kwa wale wanaokosa mwanga wa jua wa kutosha. Inasaidia kwa kudumisha mifupa imara na pia ni muhimu kwa lishe bora ya kila siku.

Haya ni masanduku kadhaa ya bidhaa za afya ambazo zimepangwa kwa namna ya kuvutia. Hii inaashiria kuwa ni bidhaa zinazolenga afya na ustawi wa binadamu. Zikilenga maeneo tofauti ya mwili kama vile misuli, viungo na ini.

Watoto wawili msichana na kijana, moja akiwa mkubwa kuliko mwingine wanatumia kituo cha kunawa mikono ambalo imewekwa nje. Kituo hicho kina ndoo nyekundu iliyowekwa juu na bomba la maji chini yake. Maji yanamwagika kutoka kwenye bomba hilo.

Wauguzi wawili wanashughulikia watoto wachanga waliopata kuzaliwa. Mmoja anamshika mtoto mchanga akimwangalia hali yake na mwingine anaandika kwenye kumbukumbu. Wote wamevaa vazi la hospitali na wanafanya kazi yao kwa makini.